Soko ndogo au kwa jina lingine kibanda, imepanga nyanya, hoho, ndizi, ndimu, vitunguu na aina nyinginezo za chakula ili zipate wanunuzi.

Duka la maziwa ambalo lina maandishi mbalimbali, ya bluu na nyeupe na pia viduka vidogo ambavyo wanunuzi wanaweza kupata maziwa kwa mbinu ya kujihudumia.

Mwanaume wa umri wa makamo, aliyevalia suti. Anatabasamu kwa furaha, huku akiangalia ndani ya gari jeusi, lililo na kioo kilichoshushwa chini.

Tairi mpya zilizopangwa katika laini sambamba na pia iko na michoro ya miale juu yake kwa minajili ya kushikilia barabara vizuri wakati gari linapotembea pia inaonekana kuwa ni kama yako mahali yanauzwa.

Magari mengi yamepangwa katika foleni, ya rangi ya nyeusi na nyeupe. Aina ya gari haijulikani haswa, ila yanaonekana kuwa katika duka la kuuza magari yakingoja mnunuzi.

Lori kubwa la rangi ya kijani linaonekana kuwa na magunia yaliyojaa vitunguu. Magunia haya ni ya kemo mbalimbali. Pia kunaonekana kuwa na mnunuzi wa vitunguu hivi.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali kama vile mabeli ya unga, michele na soda zilizopangwa kwenye laini nje ya duka hili. Pia linawapa huduma ya M-Pesa kwa vile kupata pesa au kuweka pesa kwenye simu.

Kampuni ya bima ya Mayfair, inayopatikana katika nchi mbalimbali kama vile; Kenya, Uganda, Tanzania, inawapa huduma ya bima mbalimbali.

Matunda mbalimbali yanaonekana kwa mfano maembe, machungwa, matunda ya damu, ndizi, melon tikiti na yanaonekana kuwa katika sehemu ambayo inauzwa.

Soko la uuzaji wa nguo linaonekana kua na watu mbali mbali wanakita katika shughuli hii. Uuzaji wa kaptura, uuzaji wa jezi, uuzaji wa vitu mbalimbali.

Hii ni bima kwa jina IMARA, inawapa huduma ya bima waendeshaji taxi , kuanzia shilingi 7,574 kila mwaka ili kupata bima hii.

Duka ambalo linauza bidhaa mbalimbali kama mpira, soda zilizo katika jokofu na maandishi yake yameandikwa kwa rangi ya kijani kwa jina Mpesa. Kando ya duka hili wanaume waliokalia foleni wanaonekana kukita katika mazungumzo.

Muuzaji katika soko aliyejishika mtama, anaonekana kuuza vitunguu, matunda kama vile tufahi na pia papai. Vivyo hivyo kuna wanaume au mnunuzi aliye kando yake.

Kituo cha kuuza magari aina ya Hyundai. Yamepanga magari mawili, na mengine mengi upande wa nyuma, ili kupata wanunuzi wa magari haya.

Risiti ya Dan Oyuga Anne ya kuashiria kuwa amefanya malipo katika NTSA ya elfu moja na hamsini ili kupata huduma kutoka kwa kampuni hii.

Gari kubwa linalosafirisha magari yanayopelekwa katika wanunuzi au wateja wao linaonekana kuwa na magari manne yaliyosafirishwa kwenye gari hili.

Kutokana na ongezeko la utumizi wa mitambo ya kisasa, kuna mbinu mbalimbali ambazo zimebuniwa ya kutumika katika kutuma pesa kwa mfano Mpesa, inahusika katika ununuzi na ununuaji wa vifaa mbalimbali.

Gari lenye rangi ya nyeusi na nyeupe lilosimama linaonakena kuwa na kioo kilicho teremushwa chini huku unapoona ndani, gari hili kinaonekana jipya huku likingoja mnunuzi kwenye jumba hili la uuzaji wa magari.

Viazi vilivyopangwa katika kasuku aina mbalimbali ya viwamo pia tofauti. Hata hivyo, vinaonekana kuwa vina ngoja mnunuzi au muuzaji. Kasuku 2 hazina viazi.

Kampuni ya Imana inayopeana huduma ya bima, inawapa waendeshaji bodaboda huduma hii. Ina aina mbali mbali ili kupata huduma hii, moja wazo ikiwa kuanzia wezi mmoja ambayo ni shilingi elfu moja mia tano.

Duka kwa jina Ata linauza soda na bidhaa nyinginezo kama vile maziwa ,mnunuzi anaonekana kungojea kupata huduma katika duka hili ,huku milango yake ikiwa imefunguliwa wazi ili wanunuzi waweze kuingia kwa urahisi.

Chumba la uuzaji wa magari ambapo magari ya aina mbalimbali kama vile audi, mercedes na subaru zimepangwa kwenye foleni zikingoja wanunuzi.

Kampuni ya Anziano inawapa huduma mbalimbali kama vile kujikinga na moto katika biashara yako, wizi katika biashara yako, na pia wizi wa vifaa kama vile simu na laptop .

Vyakula mbali mbali vya aina ya mboga kama vile sukuma wiki na mboga za kienyeji zimepangwa katika foleni huku zikionekana kuwa zinangoja wanunuzi.

Soko lililojaa wauzaji wa mboga aina ya kabeji wakingojea wanunuzi huku kabeji hizi zikiwa zimepangwa kwenye foleni na magunia kwa wanunuzi wanaotaka kiasi kingi.

Duka la ROYAL STARINN linalouza mayai, maziwa na maziwa mala. Linaonekana kuwa duka safi ambalo linangoja wateja ili wapate huduma hii.

Kampuni ya uuzaji wa maziwa kwa jina Destiny linaonekana kuhudumia wanunuzi wa maziwa na pia wauzaji wa maziwa walioleta maziwa kwenye kituo hiki. Maziwa ni muhimu katika afya ya mwili.

Gari nyeupe lililo na madirisha nyeusi limesimama mbele ya lango kuu linaonekana kuwa gari safi lenye halina watu ndani hivyo kwamba ni kama limewekwa hapo likingoja watu .

Ndizi zilizoivaa zimepangwa kwa foleni mbele ya kipanda, kilicho na maandishi ya Mpesa, yaliyoandikwa kwa rangi ya kijani. Pia tuk tuk inaonekana ikienda mwelekeo. Vivyo hivyo watu wanaonekana kuwa kwenye shughuli ya uuzaji na ununuzi.

Duka la maziwa la Yustina, linaonekana kuwa na wateja mbalimbali walioketi chini kwenye viti nyeupe. Vivyo hivyo, nje ya duka hili kunaonekana kuwa na vifaa mbalimbali kama vile jiko na ndoo ya kijani.

Kampuni ya bima inayoitwa Bima Rahisi inawapa wateja bima ya bodaboda kuanzia shilingi 2500 kwa muda wa miezi sita.

Taifa la Kenya li, zinazo ashiria elfu moja, taslimu. Zimepangwa kwa wingi kwenye kimeza kilicho cha rangi nyeupe. Zinaonekana kuwa zimechorwa aliyekua mkuu wa taifa, Jomo Kenyaa,.

Soko ambalo lina huduma mbalimbali za uuzaji na ununuzi. Bidhaa mbalimbali kama vile mahindi, machungwa, nyanya, vitunguu vinaonekana katika shughuli hii ya soko hii.

Gari jipya nyeupe na nyeusi limeekwa katika chumba cha kuuzia magari. Linaonekana kuwa halina mtu ndani likingojea mnunuzi au muuzaji akuje ahudumie gari hii.

Anaonekana akiwa ameshikilia noti ya shilingi mia mbili pesa ya Kenya. Kando yake kuna noti ya shilingi hamsini na pia kuna shilingi ishirini zilizopangwa katika mpangilio maalum.

Kampuni ya bima ya Madison , inawakaribisha wananchi wote ili waweze kupata huduma ya bima kwa wapendwa wao, kwa kisa cha ajali ili kupata huduma hii bonyeza, nane mbili nane hash .

Noti za shilingi mia, zilizotapakaa ambazo ziko kwa wingi. Zimechorwa aliyekuwa mkuu wa nchi, Mzee Jomo Kenyatta, na maandishi yake yameandikwa rangi tofauti tofauti.

Wanaume wawili waliosimama mbele ya duka moja lililo na maandishi ya M-Pesa yaliyoandikwa wa rangi nyeupe. Wanaonekana kununua bidhaa huku mnunuzi akingojea malipo.

Rundo la nguo kama vile sweater na shati ambapo wauzaji na wanunuzi wamekusanyika ili kupatiana huduma kama vile za kuuza nguo.

Mkono ulioshikilia noti kadhaa za aina ya elfu moja ambazo zinaweza tumika katika ununuzi au kufanya kazi.

Magari sita yamepangwa katika foleni, moja wao ikiwa aina ya Macedes, ingenezo zikiwa aina ya Prado. Zipo katika kampuni inayojiita Car Locus, inayouza magari haya. Yanaonekana kuwa yana ngojea mnunuzi.

Kampuni ya bima ya Amaco, inapeana bima ya ajali mbalimbali na ili kuwapata unaweza bonyeza sufuri saba tisa mbili mbili tano sita mbili tatu tatu ili kupata maelezo zaidi ya bima hiyo.

Gari ndogo lenye gari ya nyeupe na nyeusi aina ya Honda linaonekana kuwa limesimama huku dirisha la upande wa dereva limeteremshwa chini. Pia...

Soko kubwa ambalo lina umati wa watu wa aina mbalimbali, wanunuzi na wauzaji. Wanauza bidhaa mbalimbali kama vile nyanya na mahindi. Soko hili limezingirwa na majengo ya mabati na mbao ambapo watu wanaonekana kuishi.

Soko lililofurika na kujaa maji taka na matope, huku wanunuzi na wauzaji wakiwa katika shughuli mbalimbali za kuuza na kununua kama vile ndizi na maembe. Mwanamke aliyevalia shuka na viatu vinavyotumika katika matope.

Soko linaonekana kuwa na shughuli zanaina mbalimbali zinaendelea. Kunaonekana watu wanaokita katika mazungumzo huku wengine wakiwa wauzaji wa chakula mbalimbali kama vile viazi na machungwa.

Mwanamke aliyeketi chini akiwa muuzaji wa vifaa vya urembo kama vile bangili, vilivyotengenezwa na vifaa vya kitamaduni au vya kiafrika vinavyoashiria jinsi watu wanavyoaminia utamaduni.

Viazi vimepangwa katika kasuku mbalimbali ya viwamo mbalimbali ya nyeupe na manjano, hivyohivyo pia, hoho na karoti pia zinaonekana kuuzwa katika soko hii.

Samaki wa aina mbali mbali kama vile tilapia waliokauswa katika mafuta wamepangwa katika buleri, wakingoja wanunuzi kwenye soko la samaki.

Viazi vilivyo wekwa kwenye masanduku ya mbao kwa wingi yakingoja wanunuzi. Vivyo hivyo nyuma ya viazi hivi kuna kibao kilicho andikwa jina mpesa kwenye rangi ya kijani.

Gari aina mbalimbali zilizo na rangi kama vile nyeupe, nyekundu, nyeusi na kijani, zinaonekana kupangwa kwenye foleni au zikingoja wenyewe wazichukue.

Vituo mbalimbali vya shughuli ya ususi wa nywele ,ambapo wateja wengine wanashughulikiwa, huku taulo ambazo zinatumika katika kupanguza vichwa vya wateja zimeanikwa nje.

Kampuni ya bima ya Kenya orient inawapa wanunuzi huduma za bima ambazo zinahusiana na wanyama wa kufungwa nyumbani kama vile mbwa. Wanawapa wanunuzi wa bima hii.

Soko ambalo linauza bidhaa mbalimbali kwenye vibanda kama vile hoho, nyanya, vitunguu, viazi. Kwa mfano viazi vimewekwa katika ndoo vya vipimo mbalimbali, ambavyo vinauzwa kwa bei mbalimbali pia.

Kampuni ya Anziano inayopeana huduma ya bima ya afya inawakaribisha katika kituo chao huku ili kuweza kuzungumza na wao. Unaweza wapata kupitia nambari sufuri saba sufuri sufuri mbili mbili mbili mbili moja tisa.

Chumba kubwa linaloonekana kuwa la uuzaji wa magari limezingirwa na madawati mbalimbali na viti ambavyo wanunuzi na wauzaji wanazungumziana. Kuna shughuli mbalimbali na magari mbalimbali yanayouzwa kama vile bluu na nyekundu.

Matunda aina mbali mbali kama vile maembe, machungwa, ndizi, zinaonekana kuwa zimepangwa katika vibanda zikingoja wanunuzi. Watu wanaonekana kuwa katika shughuli za uuzaji na ununuzi.

Kituo hiki, cha Kieni Dairy products , maandishi yote yameandikwa kwa rangi ya kijani, na mwanamke mmoja aliyevaa sweta ya bluu anaonekana kuingia katika kituo hiki. Kinaonekana kuwa kituo cha kuuza maziwa na pia ununuzi wa maziwa.

Kampuni ya bima kwa jina Bima Boda linawapa waendeshaji bodaboda bima mbali mbali, kwaanzia shilingi elfu tatu ili kuwasiliana na wao piga nambari 0707719411.

Magunia ya mchele ba bili ya unga wa viazi yanaonekana kuwa yamepangwa mbele ya duka. Vilevile pia kuna aina mbalimbali za soda na kreti za soda pia. Mbele yake kwenye duka hii kumeandikwa jina Mpesa na maandishi ya rangi ya kijani.

Wanaume wawili walioketi mbele ya duka moja, ambalo lina maandishi ya kijani na nyekundu yaliyoandikwa mpesa na airtel money. Wanaonekana kukita katika mazungumzo.